Huyu ni mwanariadha katika chumba cha mazoezi akijiandaa kufanya mazoezi ya kunyanyua vyuma vizito. Amevaa suruali ya nyeusi, viatu vyekundu, pamoja na shati ya nyekundu.

Huu ni mlango wa mbao wenye rangi ya hudhurungi. Kwenye mlango huo kuna bango la karatasi ya nyeupe ililoandikwa maandishi makubwa makubwa ya nyeusi linalotoa onyo kuwa hakuna wanafunzi kuingia ndani